Chupa nne za dawa za MMR ambayo ni chanjo dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Chupa hizi zimewekwa kwenye uso wa meza ya hospitali. Zinaonekana kuwa tayari kwa matumizi.

Gari la mafuta limegongana na gari lingine. Hiyo gari imetoa moto na kuna moshi. Watu wanaonekana kuutazama wengine wakipiga picha. Kuna mtu anajaribu kuzima moto.

Daktari wa macho akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho kwa kutumia mashini maalum ya macho. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum huku akiegemea uso wake kwenye sehemu ya mashini, na daktari anaangalia macho yake kwa makini kupitia kifaa hicho.

Muuguzi akiwa amevalia sare za afya. Inaonekana kwamba anampea mtoto chanjo ili mamake anaangalia kwa makini sana. Mtoto analia kwa sababu ya maumivu.

Mhudumu wa afya akizungumza na mgonjwa kwa utulivu. Mhudumu huyu anaonekana akitoa ushauri wa kiafya huku mgonjwa akiwa anamskiliza kwa umakini. Mazingira yanadhihirisha hali ya uangalifu na huduma bora kwa mgonjwa.

Wahudumu wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji wakimhudumia mgonjwa. Wahudumu hao wamevaa mavazi maalum ya upasuaji yenye rangi ya bluu pamoja na barakoa, glovu na kofia za kinga. Wamemzunguka kitanda cha upasuaji ambapo mgonjwa amelala na wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini mkubwa.

Wahudumu wa afya wakiwa wakimhudumia mtoto mchanga aliye lazwa. Wahudumu hawa wanaonekana wamevaa mavazi ya kujikinga wakifanya kazi kwa umakini ili kuhakikisha mtoto amepata huduma bora za kiafya.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa wameshika watoto wachanga wawili kuwa weka kwa upole juu ya kitanda cha hospitali. Pembeni yao kuna mama anayetazama kwa makini, na inaonakana kuwa watoto hawa ni mapacha wake. Wahudumu hao inaonekana kuwa wanasaidia mama huyu baada ya kujifungua, wakiakikisha watoto wake wako salama na wanapokea huduma za afya.

Kundi la maudumu wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upazuaji, waudumu hao wamevaa mavazi ya upasuachi kama vile, glovu , barakoa, na kofia mahalumu za kufunika nywele, kama sehemu ya taratibu za kuhakikisha usafi na kuzuia maambukizi.

Mhudumu wa afya akidunga sindano mwanamke huyu hii inaonekana kuwa ni chanjo au matibabu fulani ambapo hufanyiwa ili kutoa kinga dhidi ya magonjwa au kusaidia mgonjwa kupata nafuu haraka.

Muhudumu Wa afya akimpatia mwanamke chanjo au dawa Kwa sindano mkononi, muhudumu amevalia mavazi ya kitaalamu, huku mwanamke akiwa amekaa kwa utulivu akisubiri huduma hii Kwa uangalifu.

Kundi la watu waliofaa ambroni nyeupe wanaonekana wakipanda gari na huku wakiwa na mitungi mkubwa ya dawa mgongoni, hii ni dalili kwamba huenda wanamsika kwa shuguli ya kunyunyizia dawa dhidi ya au magonjwa yameibuka.

Athari za mfuriko ambapo maji mengi yamejaa kwenye eneo hilo na kuharibu mazingira, baadhi ya watu wamesimama kando wakiangalia hali hiyo kwa huzuni na mshangao.

Muuguzi aliyevaa sare za afya akiwa na vifaa vya chanjo kama sindano na baridi boksi, muuguzi huyo anampatia chanjo mtoto, mazingira yanaonekana yamejaa vumbi, miti michache, majengo ya udongo au makuti.

Chupa la dawa iliyoandikwa ibuprofen, chupa hii imefungwa vizuri na ina lebo inayonyesha chupa la dawa pamoja na kipimo chake. Ni dawa ya kupunguza maumivu, homa na kuvimba, inaweza kuwa katika mfumo wa vidonge.

Maandishi ya reception yanaonyesha ni sehemu ya mapokezi, maandishi ya dental care yanaonyesha aina ya huduma inayotolewa. Msichana anaweza kuwa mhudumu au mhudumu wa upokezi. Mazingira ni ya kliniki ya hosiptali ya meno.

Hapa ni eneo lililokumbwa na mafuriko ambapo maji yametapakaa kila mahali, katika kwa barabara, manyumba na mashamba kumejaa maji na inaonekana kwamba wakaazi huku wameathirika sana na wanaweza pata magonjwa kama kipindupindu, malaria na kadhalika.

Mtu ameshika chupa ya dawa ilioandikwa MOTRIN IB . Amefungua chupa hio na kisha amemimina dawa mkononi mwake. Dawa hizo zinaonekana kuwa vidoge vya kumeza.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia mavazi ya hosiptali, glovu na barakoa wakimchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Wanaonekana kuwa makini wakitazama hali ya meno ya mgonjwa huyo.

Vitu vya mganga wa jadi zikiwa zimepangwa juu ya kitambaa cheupe Kuna chupa ndogo ndogo zenye dawa za kienyeji mzizi na tena tunaeza kuona tunaona pembe na Kuna mtu hapo.

Mtu anayenyunyizia dawa ya kuuwa wadudu. Amevalia mavazi maalum ya kujikinga yakiwemo suti ya kinga, glovu , buti na barakoa ili kujilinda dhidi ya kemikali za dawa anazotumia.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum, huku mdomo wake ukiwa wazi, ili daktari aweze kumchunguza. Daktari amevaa glovu, barakoa na mavazi ya matibabu

Mwanamke ako harakati ya kufunza watu jinsi ya kutumia zima moto wakati ambapo moto umetokea. Anaonyesha hatua za kutumia. Mwanamke anashika mzima moto.

Mama akichota maji kutoka kwenye mfereji huku akiwa mwenye furaha ameinama karibu na mfereji wa maji. Uso wake una tabasamu ishara ya kuridhika na furaha.

Mhudumu wa afya akitoa funzo kwa kundi la wamama waliokusanyika kwenye eneo la wazi inayofanana na uwanja, mhudumu huyu amesimama mbele yao huku akizungumza na wamama wameketi wakimsikiliza kwa makini.

Dawa ya antibayotiki inayotumika katika matibabu ya maambukizi kama vile a mafua, koo, pua, ngozi na magonjwa ya zinaa kama kisonono.

Chupa ya dawa yenye maandishi yellow fever vaccine . Chupa hii inaonekana kuwa dawa ya chanjo ya homa ya manjano. Imewekwa kwa uangalifu, huenda juu ya meza ya hospitali.

Madaktari wawili wa meno wakimchunguza mtoto kwa makini wamevaa mavazi ya kitalimu pamoja na glovu barakoa na vazi ingine ya kujikinga amevalia ndani ya mdomo kutumia kifaa cha kuchunguza meno.

Chupa za dawa ya measles mumps rubella , ambayo hutumika kwa chanjo ya kuzuia surua na matumbwitumbwi na rubella. Chupa hizi zimepangwa kwa utaratibu na zina maandishi yanayoonyesha jina la chanjo na maelezo ya kutumia.

Chupa ya dawa ya iron inayotumika katika upungufu wa chuma mwilini has akwa watu wanaosumbuliwa na anaemia, chupa hii ina muundo wa kioo na ina nembo ya kampuni inayozalisha dawa hii.

Mhudumu wa afya akimpa mtoto chanjo kwenye mdomo huku mama wake akiangalia. Mtoto amesimama kwa upole na mama yake anaonekana kuwa matulivu. Mhudumu wa afya amevalia sare za kazi.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko wa maji, ambapo maji yamejaa barabarani, na kuna gari linaloonekana ikiwa katikati ya mafuriko haya. Gari hilo limezingirwa na maji na hali ya mazingira inaonyesha hatari kwa usafiri.

Mtoto akipewa chanjo na anaonekana akisikia maumivu. Mtu wa huduma ya afya anachomoa sindano kwenye mkono, huku mtoto akiwa amakunja uso kwa maumivu. Karibu naye huenda ni mzazi au mlezi.

Picha inaonyesha muuguzi akimdunga mgonjwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mgonjwa anonekana mtulivu huku muuguzi akiwa makini kuhakikisha sindano inachomwa kwa usahihi.

Muuguzi wa afya ako tayari kumpa mtoto chanjo kwenye mkono, mama mtoto anamuangalia mtoto wake kwa umakini huku akimuonea huruma, muhudumu wengine Wa afya wanafanya kazi zao.

Mtu akinawa mkono kwa kutumia dawa ya kuuwa vidudu. Huku akiwa amevalia barakoa. Hii ni ishara ya kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya viruzi vya korona, wa kufwata masharti ya usafi.

Ni daktari wa maabara ya afya akiwa sehemu ya maabara akifanya kazi yake. Amevalia koti cheupe na glovu. Mazingira yanaonyesha shughuli za kitaalum za uchunguzi wa kiafya.

Daktari aliyevalia glovu ya kinywa akiwa ameshika dawa ya mmr pamoja na sindano, MMR ni chanjo inayodungwa didhi ya magonjwa inayosumbua ya rubella mumps . Daktari huyo anaonekana yuko tayari kuchanja au kuandaa chanjo kwa ajili ya matumizi.

Wahudumu wawili wa afya wa maskio, huku wakiwa wamevalia sare zao za kujikinga kama vile barakoa, glovu. Mgonjwa amelala huku akitazama juu, ili ahudumiwe.

Watu wakifanya usafi kwa kuondoa takataka kwa kutumia mti. Kazi hii wanaonekana wakishirikiana kwa bidii kusafisha mazingira haya.

Chupa cha dawa ya vitamin d3 ambayo hutumika kusaidia mwili katika uvujaji wa madini ya kiislam huimarisha mifupa na kuongeza kinga ya mwili dawa hii inakuwa katika mfumo wa kidundi capsule ama matonje.

Chupa ya dawa ya daninjaa hinaonekana wasi ikiwa na mhudo ya kisasa na ya kipekee mara hii ni ya plastiki yeye anaga mandishi

Mkulima huku akiwa amevalia nguo ya kujikinga kama Ile buluu na afroni huku akiwa anapulizia sawa kwenye mmea ili kuja vidudu kwenye mmea.

Dawa ya azithromycin tablet . Dawa yenye vidonge vya rangi ya njano. Azithromycin ni dawa ya antibiotiki inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria kama vile matatizo ya mfumo wa upumuaji, ngozi, masikio na njia ya mkojo.

Mhudumu wa afya akimpatia mama mmoja mawaidha ya kiafya. Ameketi karibu na meza ambayo juu yake kuna dawa. Mhudumu anaonekana akieleza kwa utulivu huku mama akisikiliza kwa makini.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa sare za afya glovu, akimdunga mtoto shindano ya chanjo. Mtoto ameshikiliwa kwa upole na mamake. Mama anaonekana mwenye upole na mtulivu akimshika mtoto wake kwa upendo.

Chupa ya dawa iliyowekwa nembo yenye maandishi Sol-D, dawa hii huenda ikawa ya kuongeza Vitamin D au kutibu upungufu wa virutubisho fulani mwilini. Muundo wa chupa na maandishi inayoonyesha kuwa ni bidhaa rasmi ya kitabibu.

Watu saba wakiwa shambani wakinyunyizia dawa kwenye mimea. Wamevaa mavazi ya kujikinga kama vile maski, glovu na koti ya plastiki ili kujilinda dhidi ya kemikali zinazotumika.

Mhudumu wa afya, akiwa anamtazama mtoto kwa uangalifu. Mtoto mchanga aliyewekwa kwenye kifaa maalumu cha kumtunza, ndani ya kitengo cha watoto wachanga. Mtoto huyu anaonekana amelazwa na baadhi ya vifaa vya kimatibabu vineunganishwa ili kufuatilia hali yake.

Muuguzi. Inaonekana kwamba wamekuja mahali hapa ili waweze kupeana chanjo. Labda wamekuja kutibu magonjwa mbalimbali kama TB , malaria au typhoid .

Eneo lililo athiriwa na ukame ambapo ardhi hakuna mimea ya kijani inayoonekana. Mazingira ni kavu yamejaa vumbi na anga inaonekana na jua kali. Kuna mama amesimama anatembea huku amevalia buibui jeusi akionekana kuchoka au kuwa na huzuni.

Muhudumu wa afya akimpa mtoto chanjo kwenye mkono, huku mtoto akiwa ameshikwa vizuri ili kuhakikisha chanjo inatolewa kwa usalama na utulivu, huku mamake akiwa anamuangalia kwa huruma.

Eneo lililofurika kwa maji na wamama wawili wanatembea ndani ya hayo maji, huku wameshika vijiti vya kujisaidia kwa mikono yao. Hali hiyo inaonyesha athari ya mafuriko, ambapo wakaazi wanalazimika kutembea kwenye maji machafu wakiwa na vifaa vya msingi vya matumizi ya kibinafsi.

Chupa ya dawa ya chanjo ya measles, mumps na rubela, chanjo hii hutolewa kwa watoto ili kuwalinda dhidi ya magonjwa ya sulua, matende na rubela. Chupa hiyo imeandikwa jina la chanjo na inaonekana ikiwa tayari kwa matumizi ya kitibabu.

Mtoto akipakwa alama ya rangi kwa kidole. Alama hiyo inaonyesha kuwa mtoto huyu amepewa chanjo. Rangi hiyo huwa kama uthibitisho wa mtoto kupokea chanjo muhimu na mara nyingi, huwekwa baada ya kuchanjwa ili kuepuka kurudiwa.

Ni eneo lililoardhiriwa na mafuriko maji yakiwa yametapakaa barabarani wanadada wanaonekana wakiwa na vyombo kama vichungi au ndoo wakichota maji kutoka kwenye mkusanyiko wa mafuriko.

Muuguzi anachukua damu kwa mwanamke huyu, anatumia sindano maalum kuchukua sambuli vya damu kutoka kwenye mkono cha mwanamke. Hii ni sehemi ya uchunguzi unaoweza kufanywa kwa ajili ya vipimo kama vile malaria, kisukari na virusi.

Ni mhudumu wa afya akimdunga sindano mtoto kwenye paja la mguu. Mama wa mtoto amemshikilia kwa upole ili kuhakikisha mtoto hawezi kusongea wakati wa kudungwa. Hii inaonekana kuwa ni zoezi la chanjo, ambalo hufanywa kulinda afya ya mtoto dhidi ya magonjwa hatari.

Watu wakiwa wamevaa nguo za kazi wanachunguza nyumba iliyoporomoka. Nyumba hii inaonekana kuwa ya zamani na kuta zimevunjika paa limeanguka. Watu hawa wanaonekana wakifanya kazi ya kutathmini uharibifu wa nyumba.

Mhudumu ya afya akiwa Katika chumba akitoa huduma Kwa mtoto mhudumu huyu amefaa mavazi ya afya ama vile kilofu na maski na anonekana kuwa kuwa akina tapasamu na urafiki hili wafariji watoto na kuwefaa hisio sa sahili.

Watu walio kusanyika karibu na mabati ya nyumba zao zilizo chomeka. Kuni zilizo ugua zinaonekana. Na baadhi ya watu wamesimama wakiangalia kwa uzuni. Huku wengine wakiwa wamekaa chini kwa uzuni. Mazingira ya picha yanaonekana yameisha hali ya majenzi la uharibifu mkubwa iliyo sababishwa na maji.

Daktari wa meno akiwa anamchuguza meno ya mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha hospitali ya meno, mdomo wake uko wazi na daktari amevalia glovu, barakoa na anatumia vifaa vya kimatibabu kama kioo cha meno.

Wamama na watoto wamekutana kuchota maji, wengine wamesimama wakiwa na ndoo zao huku wengine wakijaza maji. Mazingira yanaonyesha shuguli ya kila siku ya kupata maji kwa matumizi ya nyumba.

Daktari akionekana akiweka dawa kwenye sindano tayari kupeana chanjo, huku nyuma yake kuna watu wanaonekana kupanga laini inaweza kuwa wamekujia chanjo.

Picha iliyoandikwa Cranberry Pills For UTI vizi ni vidonge vya Cranberry vinavyotumika kuzuia au kupunguza maambukizi ya njia ya mkojo. Dawa hizi hutumika kama tiba ya kusaidia hasa kwa watu wanaopata maambukizi ya mara kwa mara.

Ni daktari wa meno, akiwa anamtazama mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari anatumia vifaa vya kitabibu kama kioo cha meno na masheni ya mwangaza ,kumwangalia mgonjwa mdomo .Mgonjwa amefungua mdomo wake ili daktari aweze kuchunguza meno au kufanya matibabu.

Daktari wa meno akimchunguza mgonjwa. Daktari amevaa glovu na barakoa, huku akitumia kifaa maalum, kuangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno na ameangalia juu, mdomo wake ukiwa wazi ili daktari aweze kuona meno vizuri.

Ni dawa ya kupunguza maumivu kama maumivu ya kichwa, maumivu ya meno, maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli. Tena ni kupunguza homa. Inasaidia kupunguza uvimbe au uchungu kwenye viungo.

Madaktari wawili wa meno wamevalia barakoa na nguo za daktari. Kuna mgonjwa amelala kwenye kiti, inaonekana kwamba wana angalia meno yake ili.

Madaktari wawili wa meno wakifanya uchunguzi wa meno wa mgonjwa, wamevaa mavazi ya udaktari pamoja na glovu na barakoa na mmoja wao anatumia vifaa maalum kuangalia ndani ya kinywa cha mgonjwa, huku mwingine akimsaidia.

Chupa ya dawa iliyoandikwa Pills for sex . Chupa hii ni ya plastiki. Ina kifuniko cha kufunga vizuri ili kulinda dawa dhidi ya hewa. Yanaonyesha kuwa dawa hizi zinahusiana na kuongeza nguvu ya tendo la ndoa.

Posta ya Michane iliyoandikwa matangazo ya dawa za kienyeji, zikiwemo dawa za mapenzi nguvu za kiume na kumfunga mke au mume na mbele yake kuna mtu mmoja amesimama akitazama kwa makini, huenda akivutiwa na ujumbe uliopo.

Sindano ikiwa inajazwa dawa ya MMR ambayo ni chanjo ya kuzuia magonjwa ya surua, vitumbiitumbi na mawele. Dawa iko kwenye chupa maalum na muhudumu wa afya anatumia sindano kuivuta kiasi sahihi ya chanjo kabla kuita

Mfereji mkubwa wa maji ya mvua ambayo yamejaa na kuingia katika eneo la Kijiji cha watu wa jamii ya Maasai, Maji hayo yamezidi kujaa na kuingia ndani ya nyumba ya kale ya jamii ya Maasai inayochengwa kwa udongo na miti.

Dawa ya kienyeji iliyotengenezwa kwa kutumia mizizi ya miti . Mizizi hiyo imewekwa pamoja na kuna panga pembeni ambalo linaonekana kutumika kukata mizizi, kabla ya kutayarisha kama dawa. Mazingira yanaonyesha shughuli ya jadi ya tiba ya asilia.

Ni dawa ya chanjo dhidi ya magonjwa ya surua, matende na rubela. Chanjo hili hujulikana kama MMR vaccine na hutolewa kwa watoto ili kuwakinga dhidi ya magonjwa haya matatu hatari ya utotoni.

Nyumba iliyoporomoka ambapo mabaki ya ukuta paa na vifaa vya ndani vimesambaa chini. Karibu na eneo la mkasa kuna watu waliovaa sare huenda ni maafisa wa usalama, wahudumu wa dharura ama wanakijiji waliokuja kusaidia, wanaonekana wakikagua eneo hilo au kutoa msaada wa waadhiriwa.

Daktari wa mifugo akimhudumia ng'ombe kwa kuweka kifaa maalum kwenye pua yake. Hii huenda ni kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya, utoaji wa dawa au tambuzi wa hali ya upumuaji. Daktari huyu amevaa mavazi ya kazi na anaonekana makini katika shughuli hii.

Eneo lililo furika maji na magari yanaonekana yakipita katikati ya mfurika hayo. Barabara imejaa maji, hali inayoashiria mvua kubwa au mfuriko yaliyotokea katika eneo hii. magari yanapita kwa tahadhari ikiashiria hatari na changamoto za usafiri wakati wa mfuriko.

Mhudumu wa afya akimpa dawa mtoto mdogo. Mama wa mtoto amemshikilia kwa upole ili asitetemeke au kuanguka. Dawa hii ni ya kumeza na mazingira inaonekana kuwa zahanati au kituo cha afya.

Chupa mbili za dawa ya MMR ambayo ni chanjo dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Chupa hizi zimewekwa kwenye uso wa meza ya hospitali au maabara na zinaonekana kuwa tayari kwa matumizi.

Mhudumu wa afya akimdunga mwanaume sindano kwenye mkono. Hii inaweza kuwa ni kwa ajili ya chanjo au matibabu. Mazingira yanaonyesha utoaji wa huduma ya afya kwa utaratibu na usalama.

Manyumba yaliyo zingirwa na maji kutokana na mafuriko. Maji yamefurika hadi kufikia maeneo ya nyumba na mazingira yanaonekana kuathirika vibaya na hali ya hewa, baadhi ya manyumba zinaonekana kuzama nusu.

Mitungi ya maji imepangwa kwa mstari, ikiashiria watu wanasubiri kuchota maji. Kuna watu wazima na watoto waliokusanyika karibu na mitungi hiyo. Hali hii inaonyesha shughuli ya kupata maji kutoka kwa chanzo cha maji kama bomba la kijiji.

Nyumba ulioporomoka labda kutokana na mnyonyoko wa ardhi. Karibu na eneo hilo, kuna watu wamesimama wakipiga picha kwa kutumia simu zao za mkononi, huenda wakirekodi tukio hilo.

Ni chupa ya dawa iliyoandikwa Folic acid and Iron . Hizi ni virutubisho vya afya vinavyotumiwa hasa na wanawake wajawazito au watu wenye upungufu wa damu. Folic acid husaidia katika ukuaji wa seli mpya na kuzuia kasoro ya kijusi.

Madaktari wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji ambayo ni pamoja na nguo za upasuaji kama glovu, barakoa. Wanaonekana wakishirkiana kwa umakini wakifanyia mgonjwa upasuaji.

Watu wakiwa kwenye ukumbi. Baadhi yao wakiwa wameinama huku wakiinua mikono juu kana kwamba wako katika ibada. Wengine wameketi kwenye viti wakitazama. Na wote wamevalia barakoa. Ishara kuwa tahadhari za kiafya kama za COVID-19 bado zinafuatwa.

Mgonjwa anelasaa Kwa kitanda ya hospitali akiwa amejifunika na shuka la hospitali mgonjwa anonekana kuwa katika Hali ya utulifu na anaonekana kupokes uduma karibu kujabwa Kwa waudumu ya afya.

Chupa ya dawa iliyo andikwa tezi dume kupanuka. Dawa hii inaonekana kuwa tiba au msaada kwa wagonjwa wenye tatizo la kuongezeka kwa ukubwa wa tezi dume, ambalo waathiri wanaume haswa wa umri mkubwa. Chupa imefungwa vizuri na ina maandishi yanayoeleza matumizi ya dawa hii.

Mhudumu wa afya, akiwa anaongea na mama ambaye amebeba mtoto mchanga, mhudumu huyo anaonekana akiwa na sare ya kitaalum na anatabasamu akimpa mama huyu maelezo au ushauri wa kiafya. Mama anamsikiliza kwa makini huku akimshikilia mtoto wake kwa upendo.

Daktari wa meno akimchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha meno, daktari amevalia glovu, barakoa na vifaa vya kumchunguzia meno. Anaangalia kwa makini hali ya meno ya mgonjwa.

Nyumba ikichomeka kwa moto kubwa. Moshi munene unafunika juu ya moto. Inaonekana ikiteketeza sehemu ya paa na ukuta za nyumba, inaonyesha tukio la dharura linalohitaji msaada wa haraka, kutoka kwa kikosi cha zima moto.

Chumba cha huduma za Meno kilicho andikwa "dental care",ndani ya chumba hicho ukutani Kuna televisheni inayo onyesha matangazo au vipindi, huenda Kwa ajili ya kuwaburudisha ama kuwatoa hofu wagonjwa wanao subiri matibabu.

Farasi inaonekana imekufa na eneo linalozunguka linaonekana limekauka kabisa bila mmea wala majani. Mazingira haya yanaonyesha ukame mkali ambao huenda umesababisha uhaba wa maji na chakula hali inayoweza kuwa chanzo cha kifo cha mnyama huyu.

Hospitali ya kaunti ya Ahero ikiwa imezingirwa na maji yaliyofurika. Maji hayo yanaonekana kufunika barabara za kuingia hospitalini na baadhi ya maeneo ya hospitali yenyewe. Mazingira yanaonyesha hatari za mafuriko ambapo shughuli za kawaida za hospitali huenda zimeathirika.

Maji yamefurika katika maeneno hii, wasichana wawili wanaonekana wakijitahidi kuondoa maji hayo kwa kutumia vifaa vya mkono, wakionyesha juhudi na mshikamano katika kukabiliana na hali iliyo ngumu.

Daktari wa meno akiwa anamwangalia mwanamke kwenye kiti cha daktari. Daktari huyu anachunguza meno ya mwanamke huyu, kwa kutumia vifaa maalum vya kimatibabu. Hii ni sehemu ya uchunguzi wa afya ya kinywa na meno.

Mwalimu na mwanafunzi wakiwa wamesimama mbele ya darasa, huku mwanafunzi akiwafunza wanafunzi wenzake, katika ubao kuna maandishi ya mwalimu.

Chanjo ya polio na ina umuhimu kwa sababu, huzuia ugonjwa wa polio huzuia ulemavu wa hujuma, hulinda jamii tena huzuia muinuko wa ugonjwa ni salama na inatolewa bila malipo.

Mhudumu wa afya akimfunika mtoto mchanga kwa blanketi. Inaonekana kuwa mtoto huyu amezaliwa hivi punde, kwani bado yuko kwenye mazingira ya chumba cha kujifungua.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano, ikiwa imeandikwa jina lake na kando yake kuna sindano iliyotayarishwa kwa ajili ya kudungwa. Chupa hiyo ni ndogo na ya glasi imefungwa vizuri kwa kifuniko maalum. Sindano inaonekana kuwa safi na tayari kutumika.

Mfanyikazi wa afya ya jamii akiwa ameketi nyuma ya mama mmoja. Wote wameketi na mfanyikazi huyu wa afya ameshika kitabu mkononi mwake, akionekana kuwa anamwelekeza au kumpa maelezo muhimu kuhusu afya. Hii inaashiri shughuli ya uhamasishaji au elimu ya afya kwa jamii.

Dawa hii iko kwenye kifungashio chake, na hutumika kutuliza maumivu au kupunguza uvimbe. Inaweza kutumika kwa ajili ya matibabu mbali mbali kulingana na maelezo ya daktari.

Mhudumu wa afya akimdunga sindano mama kwenye mkono. Uso wa mama unaonyesha maumivu akielekea kuhisi uchungu wakati wa kudungwa. Muuguzi anaonekana makini na amevalia mavazi ya hospitali.

Muhudumu wa afya akimpa mtoto chanjo huku mtoto akiwa ameshikiliwa vizuri kuhakikisha chanjo inatolewa kwa usalama na vilivyo, naona mama anamwangalia mtoto kwa uruma.

Barabara iliyoharibiwa kutokana na maji. Sehemu ya barabara imebomoka na yanaonekana. Kuna mashimo makubwa na shimo zilizojaa matope.

Nyumba iliyoporomoka kabisa ikiwa imeharibika vibaya na kuna mabaki kama kifusi. Nyumba hiyo inaonekana kama ilishuhudia maafa makubwa kama vile tetemeko la ardhi, mafuriko au tukio lengine la

Ni chupa ya dawa ya vitamini D3. Chupa hiyo inaandikwa jina la dawa na huenda ina vidonge au matone ya vitamini. Vitamini D3 ni muhimu kwa kuimarisha mifupa, meno na kusaidia mwili.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa katika wadi ya watoto wachanga. Wauguzi hawa wanaonekana wakimwangalia na kumhudumia watoto waliowekwa kwenye incubator au kitanda maalum cha watoto wachanga.

Chupa ya dawa ya Measles , Mumps and Rubella , pamoja na sindano iliyowekwa kando yake. Dawa hii hutumika kwa chanjo ya kuzuia surua, mumps na Rubella . Sindano imeandaliwa kwa uangalifu kwa ajili ya kuchukua dawa hii kabla ya kuchanjwa kwa mtoto.

Sehemu ya ardhi ambayo haipati mvua ya kutosha kwa mda mrefu, hivyo udongo wake huwa na ukavu mwingi, mara nyingi hata huwa na nyofu na hali ya mimea kuwq dhaifu au kukauka kabisa

Hawa ni wanafunzi. Wako katika chumba Cha maabara ambapo ni mahali pa kufanya uchunguzi wa kisayansi. Hutumika sana katika masomo ya kisayansi kama vile kemia, fisikia na bayolojia na katika hospitali kwa matumizi ya afya.

Mhudumu wa afya akimpa mama mmoja chanjo kwa kumdunga sindano kwenye mkono. Mama huyu anaonekana kuwa mtulivu huku mhudumu akiwa makini. Ishara ya kufuata taratibu za kiafya.

Daktari wawili wa meno wakiwa kwenye kliniki ya kisasa wakifanya kazi kwa umakini na ustadi. Madaktari wanaonekana wakichunguza mteja kwenye kiti cha meno wakitumia vifaa vya kisasa vya uchunguzaji kama vile taa ya mkono na vifaa vya.

Hii ni dawa ya homa ya manjano, pamoja na maski ya uso na sindano. Vitu hivi vinaonyesha maandalizi ya kutoa homa ya manjano ambapo maski hutumika kwa kujikinga na sindano kwa kuchoma dawa hiyo mwilini.

Hawa ni madaktari wawili wa meno wakiangalia mgonjwa aliye kwenye kiti Cha daktari wa meno. Wamevaa mavazi ya tabibu na glovu na wanaonekana wakishirikiana katika uchunguzi wa afya ya kinywa Cha mgonjwa.

Mama akiwa hosiptali akimvalisha mtoto wake nepi, mama anaonekana kuwa makini na mwenye upendo anapomhudumia mtoto. Mandhari ya picha inaonyesha mazingira ya hosiptali, kuna mashuka meupe na vifaa vya kimatibabu karibu.

Ni aina ya dawa ya vidonge. Dawa hii ina jina kamili Azithromycin na hutumika kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria kama vile maambukizi ya njia ya hewa, masikio, ngozi.

Mwanamke huyu ameshika taulo ya kike suruali. Inaonyesha kwamba anawafunza wasichana jinsi ya kuvalia. Hili inawasaidia wakati wowote wakitembea wakiwa shuleni.

Mhudumu wa afya akiwa tayari kumpa mtoto chanjo kwa hili mguu. Mama wa mtoto huyu anamshikilia kwa uangalifuili kuhakikisha mtoto yuko tulivu wakati wa kuchanjwa. Mhudumu huyu akifuata taratibu, salama na usafi wa kiafya.

Ni sehemu ya hospitali ambapo daktari anamulika mdomo wa mgonjwa kwa kutumia tochi ya kimatibabu. Daktari anaonekana akifanya uchunguzi wa afya ya kinywa au koo la mgonjwa. Hii ni sehemu ya utaratibu wa kawaida kwa kumchunguza mgonjwa ili kubaini tatizo la kiafya.

Moto mkubwa ukiwaka huku moshi mzito ukipanda juu angani. Watu kadhaa wanaonekana wakikimbia kuelekea eneo la tukio ili kuona kinachoendelea. Baadhi yao wamesimama kwa umbali wakitazama kwa mshangao.

Madaktari wa meno, wawili wakiwa wanamhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Mgonjwa anaonekana kukaa kwenye kiti cha matibabu cha meno akiwa na mkono yake imezuiliwa, huku akifuatilia maelezo ya madaktari.

Huyu ni mama akiwa ameketi katika kitanda cha hospitali uku ameshika mtoto mchanga mikononi mwake. Mandhari ya picha inaonyesha kuwa mama huyo amezaa hivi karibuni na bado yuko kwenye wodi ya hospitalini. Anaonekana akiwa na furaha, upendo na utulivu akiwa pamoja na mtoto wake.

Mgonjwa amelala kuangalia juu na kufungua mdomo kwenye kiti cha daktari, huku daktari akimulika mdomo wake kuangalia meno yenye iko na shida. Daktari amevalia nguo za afya.

Mhudumu wa afya, huku akiwa ametembelea familia moja, amemshikilia mtoto kwa makini. Huku akieleza jinsi ya kumlinda mtoto huyu.

Mhudumu wa afya ya jamii akitoa mafunzo kwa wenzake. Anaonekana akiwa katikati la watu, akielezea jambo muhimu kuhusu afya ya jamii. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kujifunza na kubadilishana maarifa ili kuboresha huduma za afya katika jamii.

Moto mkubwa ukiwaka shambani huku moshi mzito ikipanda juu. Watu wawili wanaonekana wakiwa karibu na moto huu wakiichochea au wakiwasha kwa kutumia vijiti. Inaweza kuwa wanatengeneza mabaki ya moto huo.

Ni sehemu ya hosiptali ambapo tunaona mama na mtoto na muuguzi, muuguzi anampa mtoto chanjo. Muuguzi ni mhudumu wa afya aliyefunzwa kutoka huduma za kimatibabu.

Mafuriko ya maji kwenye barabara, ambapo magari na watu wanajaribu kupita kwa barabara. Maji yamejaa hadi kufunika sehemu kubwa ya barabara na baadhi ya watu wanapita kando wakiangalia hali hiyo.

Hii ni jengo lenye limeporomoka mabaki ya kuta mengi yanaonekana yakiw ayamesambaa chini mahali hiyo inaonyesha uharibifu mkubwa. Inawezekana jengo hili limeboromoka kutokana na uzembe wa ujenzi, tetemeko la ardhi au ajali.

Hii ni chanjo ya homa ya majani, ambayo hutolewa ili kulinda mtu dhidi ya maambulizi ya ugonjwa huo. Hasa kabla ya kusafiri kuenda maeneo yenye hatari ya maambukizi .

Ni dawa iliyoandikwa 'Easy Iron'. Hii ni dawa ya virutubisho vya madini vya chuma, ambayo husaidia kuogeza kiwango cha damu mwilini, hasa kwa watu wenye upungufu wa damu. Dawa hii inatajwa kuwa rahisi kufyonza na tumbo na haileti madhara makubwa.

Daktari akiwa na mtoto katika chumba cha matibabu, daktari anaonekana akitayarisha vifaa vyake vya kazi kama vile sindano, glavu au vifaa vya kumchunguza mtoto afya. Mtoto yuko karibu akimwangalia daktari kwa makini.

Chupa ya dawa ya MMR inaonekana kwa wazi ikiwa na muundo wa kisasa, chupa hii ni ya kioo, inatengenezwa pamoja na ...kama vile jina ya dawa maandishi ya MMR inamulika kwa urahisi kwenye lebo ya chupa na rangi.

Chupa ya dawa ya MMR ambayo hutumika kuwakinga watoto dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbi na rubela. Chupa hii ni ndogo ya glasi na ina maandishi yanayoonyesha jina la dawa na dosi yake.

Mkulima akiwa shambani akinyunyizia dawa kwenye mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni. Mkulima huyu amevaa nguo maalum za kujikinga zikiwemo koti la kinga, glovu, miwani na barakoa ili kujilinda dhidi ya kemikali ya dawa.

Watu hawa wanaonekeana wakiosha mkono na wamevalia barakoa ili kujilinda kwa kupata maugonjwa. Wanazingatia usafi na kutoambukizana maugonjwa kama vile Corona.

Mtu aliyevaa nguo za kazi akifinya sabuni mkononi, tayari kwa kuosha mikono. Kitendo hicho kinaonyesha ufuataji wa taratibu za usafi.

Wamama wawili wakiwa wanachota maji. Eneo wanapochotea inaonekana kama kame. Hali ya ardhi ni kafu na hakuna mimea mingi. Inaoneka ni sehemu yenye changamoto ya upatikanaji wa maji.

Jupa ya dawa ya prupan ambaye inatumika kutibu matatizo ya tumbo, kamavile kuvumba maumifu ya tumbo na mapadiliko ya ajaa kumbwa hasta Kwa watu wanoougua.

Mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha madaktari huku daktari wa meno akiwa amevalia glavu na barakoa. Anamchunguza meno kwa kutumia vifaa maalum za kimatibabu.

Mhudumu wa afya akimdunga mwanaume sindano. Mwanaume ameketi kwa utulivu huku akiinua shati upande mmoja ili kutoa nafasi ya kudungwa kwenye mkono. Mhudumu amevaa mavazi ya kazi kama barakoa, apron na maski.

Mkulima akipulizia dawa kwenye mimea shambani. Anaonekana akiwa amevaa kifaa cha kupulizia mgongoni na ananyunyizia dawa ili kudhibiti wadudu na magonjwa ya mimea.

Chupa la dawa ya Feosol. Dawa inayotumika kuongeza kiwango cha madini ya chuma mwilini, hasa kwa wagonjwa wenye upungufu wa damu. Chupa hii imeandikwa jina la dawa Feosol na ina maelezo ya matumizi, kipimo na maelekezo ya kuipaki.